Wanafunzi wawili wa kike wako darasani. Wamevaa hijabu na wanashirikiana kutumia kompyuta kibao. Wanaonekan kufurahia kujifunza teknolojia. Nyuma yao, wanafunzi wengine pia wanatumia vifaa vya kielektroniki.

Huu ni mkutano wa biashara, watu watatu, wako mezani, wakitumia kompyuta ndogo, na kujadiliana, inaonekana, ni kikao muhimu cha kupanga mikakati ya kidijitali.

Anaonekana mtoto wa kiafrika akiwa ameketi mbele ya komputa ndogo darasani amevalia shati la bluu na ana tabasamu kuelekea kamera. Komputa nyingine zinaonekana zikiwa zimepangwa kwenye meza.

Vijana watatu, mmoja wa kiume na wawili wa kike, wanashirikiana kwenye kompyuta kibao. Wote wanaonekana kufurahia jambo wanalolifanya. Inaonekana wako maktabani au mahali pa kusomea.

Mpangilio wa vifaa vya kusomea mtandaoni unaonekana. Kompyuta ndogo, simu mahiri, kikombe na daftari lililofunguliwa lenye miwani juu yake. Hii inaashiria masomo ya mtandaoni.

Kuna kompyuta ya mkononi yenye neno kujifunza mtandaoni kwenye skrini. Karibu na kompyuta mpakato kuna kikombe cha kahawa cha karatasi. Mandhari nyuma ni ya rangi ya manjano.

Ni mchoro wa elimu mtandaoni, ina kompyuta, vitabu, kalenda, bulb ya mwanga, na barua pepe. Pia kuna globu ya dunia na kiongozi, ikionyesha fursa ya kujifunza kwote ulimwenguni.

Kijana wa kiafrika anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo huku amevaa vipokea sauti. Anatabasamu usoni na anaonekana kujishughulisha na anachofanya. Mezani kuna vitabu na mmea ikionyesha mazingira ya kazi ya starehe.

Mwalimu anaonekana akifundisha wanafunzi wawili kupitia kompyuta. Mwalimu anaonekana kwenye skrini kubwa ya kompyuta, huku wanafunzi wamekaa mbele ya kompyuta zao ndogo. Alama za elimu na zikulujia zinaelea hewani.

Kuna mwanamke mchanga amevaa hijabu nyeusi na sweta ya kijivu. Ameketi akitumia kompyuta ndogo akionekana makini. Mwangaza wa jua unamulika ukutani nyuma yake ukiunda vivuli laini.

Muuguzi anaonekana ameketi kwenye meza akifanya kazi na kompyuta ya mkononi na simu amevalia sare ya samawati na ana stethoskopu shingoni inaonekana anafanya kazi nyumbani au ofisi ndogo.

Inaonekana msichana mdogo wa Kiasia akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato, akishikilia kitabu wazi chenye picha ya mandhari. Anaonekana kuwa na vifaa vya sauti visivyo na waya, akionyesha labda anajifunza au anashiriki katika darasa la mtandaoni.

Yanaonekana mazingira ya kiteknolojia na biashara. Watu wawili wanaonekana wakijadili kitu mezani huku kompyuta mpakato iliyo mbele yao ikionyesha ujumbe. Mandhari ya nyuma ni ya kidijitali ikionyesha dhana za usalama wa mtandao au usimamizi wa data.

Watoto wa kiafrika wanaonekana wakiwa darasani wakitumia kompyuta mpakato. Kijana aliye mbele amevaa kofia ya samawati na sare ya shule, akionekana makini anapotumia kompyuta. Nyuma yake watoto wengine pia wanajikita katika shughuli za kompyuta.

Inaonekana mikono ya mtu ikitumia kompyuta mpakato, huku ishara za kiteknolojia za elimu zikielea juu ya skrini. Alama kama vile kofia ya kuhitimu, balbu ya mwanga na michoro wa ufungo, zikiashiria elimu ya mtandaoni.

Inaonekana kompyuta mpakato katikati na skrini yake inaonyesha mazingira ya kujifunzia mtandaoni. Nyuma yake kuna kitabu kikubwa cha kidijitali kinachoonyesha alama za masomo mbalimbali. Pia kuna duara zenye aikoni ya elimu zikielea karibuni zikisisitiza ujifunzaji wa kidijitali.

Kuna kundi la wanaume, labda watengenezaji programu wakifanya kazi kwa bidii kwenye kompyuta zao za mkononi. Wamekusanyika kwenye meza moja na wanashirikiana kuonyesha mazingira ya kazi ya umoja na ubunifu.

Mwanafunzi anaonekana akitumia kompyuta kibao kujifunza. Skrini ya kibao inaonyesha programu ya elimu yenye maumbo mbalimbali. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia katika elimu; ikiruhusu wanafunzi kupata maarifa na na rasilimalli za kujifunza kwa urahisi zaidi.

Inaonekana kompyuta yenye neno kujifunza na ikoni mbalimbali za kuhusiana na elimu ya kiteknolojia. Mtu anashika kitabu wazi, kuashiria mchanganyiko wa mbinu za kujifunza za kitamaduni na kisasa. Hii ni onyesho jinsi elimu inavyobadilika na kuwa shirikishi zaidi katika ulimwengu wa kidijitali.

Kuna chumba chenye vitanda viwili vya orofa yenye uwezo wa kulaza watu wengi. Chumba kina sakafu ya mbao na dirisha lenye matundu. Kuna kiti kimoja katikati ya chumba. Inaonekana kama sehemu ya malazi ya hosteli.

Hapa ni eneo la kusubiria ama mapokezi ndani ya jumba. Kuna viti vyeusi, meza ndogo na mabango mawili yaliyosimama yenye matangazo . Madirisha marefu yenye mapazia mekundu na meupe yanatoa mwanga wa asili.

Inaonekana maabara ya kompyuta iliyojaa wanafunzi. Kila mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta yake, wakionekana wakitumia kompyuta hivi. Kuna mistari mirefu ya kompyuta na meza huku mabango meupe yakiwa yametundikwa ukutani. Inaashiria darasa la tehama .

Hili ni darasa la watoto wadogo, ikiwa na meza na viti vya rangi tofauti vilivyo tawanyika. Kuna rafu venye vitabu na vifaa vya kujifunzia na mabango yanayobandikwa ukutani, inaashira mazingira ya kujifunzia.

Hili ni kabati kubwa lililojaa vitabu vingi vilivyopangwa vizuri zikionyesha mkusanyiko wa kazi mbalimbali. Vitabu vina jalada za rangi tofauti, na rafu nyingine za vitabu zinaonekana pembeni.

Safu ya vyumba vidogo vinaonekana vyenye kuta za mawe na milango pamoja na fremu za madirisha zenye rangi ya kijani kibichi. Ziko katika mazingira ya nje labda sehemu ya makazi ya wanafunzi au nyumba za kupanga.

Linaonekana darasa tupu, likiwa na meza na viti vingi vyekundu, vilivyo pangwa safu. skrini kikubwa ya televisheni imetundikwa ukutani. Madirisha yenye nondo yanaonekana upande mmoja, na mlango upande mwingine.

Inaonekana lango la chuma jeusi lenye maandishi. Nyuma ya lango kuna jengo ndogo la ghorofa. Inaonekana kuwa na ukuta za buluu na paa za kijani. Hii inaashiria hosteli ya malazi ya wanawake, labda kwa wanafunzi au kwa wafanyakazi.

Hapa ni maktaba iliyojaa watu, wengi wakiwa wamekaa kwenye meza wakisoma au wakifanya utafiti. Rafu ndefu zimejaa vitabu ikionyesha mkusanyiko mkubwa wa machapisho. Inaonekama kuwa mahali tulivu pa kufanya na kujifunza, labda katika chuo kikuu au maktaba ya umma.

Unaonekana ni ukumbi mkubwa wa mikutano, ulioandaliwa kwa ajili ya hafla. Kuna safu ndefu za viti vyeupe vikikabili jukwaa lenye skrini kubwa. Mapambo ya vitambaa yenye rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe yameonekana pembeni. Inaashiria mahali pa makongamano au sherehe kubwa.

Chumba chenye vitanda vitatu kinaonekana. Kila kimoja kikiwa na chandarua cheupe juu yake. Vitanda vina mashuka ya kijani na matandiko mekundu. Ukuta wa chumba una rangi ya kijani kibichi na kuna picha zilizotundikwa. Kinaonekana kama chumba cha kulala cha wageni au shuleni.

Hapa ni darasa shuleni ambapo mwalimu anaonekana kuwa Rais William Ruto anawasiliana na wanafunzi. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati yao wakionyesha umakini mkubwa. Hii inaakili mazingira ya kujifunza shuleni.

Inaonekana darasa tupu lililopangwa vizuri, kuna safu za madawati na viti vimeelekea ubaoni mweusi na dawati la mwalimu. Chumba kinaonekana kimetayarishwa kwa ajili ya masomo. Hii inaonyesha mazingira ya kawaida ya kujifunza katika shule zetu.

Watu wawili wameketi kwenye benchi jukwaani. Mmoja amevaa nguo zenye michoro na mwingine amefunika kichwa. Nyuma yao kuna pazia na mapambo ya mvuto. Wanaweza kuwa katika hafla ya kidini au sherehe fulani.

Mafundi wawili wanafanya kazi kwenye vifaa vya elektroniki, mmoja anaangalia kwa umakini soketi akitumia vifaa vya kupimia. Mwenzake yupo nyuma akifanya marekebisho. Taa za kukaza zinaangazia kazi zao.

Linaonekana darasa lenye mwalimu akisimama mbele ya ubao mweupe ulioandikwa. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati yao wakisiliza au kushiriki somo. Mwanafunzi mmoja upande wa kulia anaonekana akiongea au Kuuliza swali. Darasa linaonekana kuwa katika hali ya kawaida ya kujifunza.

Kuna mwalimu mwanamke akimsaidia msichana mdogo mwenye nywele nyekundu kujifunza au kucheza mezani. Wote wanaonekana kutabasamu na kujihusisha na shughuli wanayofanya ikionyesha mazingira rafiki ya kujifunzia.

Wanawake wawili wanaonekana. Mmoja akiwa amevaa vipokea sauti na anafurahi. Wote wawili wanatazama kompyuta mpakata kwa furaha labda watizama video au kusikiliza muziki pamoja. Inaoenekana ni wakati wa furaha na ushirikiano.

Mtoto mdogo ameketi kwenye meza akionekana akicheza au kujifunza. Mtu mzima ambaye anaonekana kuwa mwalimu au mlezi anaashiria kitu kwa kidole chake. Kuna vifaa vya kuchezea au kujifunzia vilivyo na rangi mbali mbali nyuma.

Kuna kundi la watoto wa shule ya chekechea wakiwa wamekaa kwenye duara kwenye zulia la buluu, wakimsikiliza mwalimu wao. Wengine wamekaa kwenye viti vidogona wengine wamekaa chini. Mandhara ya nyuma inaonyesha darasa lenye vifaa vya shule na mikoba.

Kuna mtoto na mtu mzima wakicheza mchezo wa kujifunza kwenye meza nyeupe. Kuna saa, penseli na bodi ya kujifunzia nyuma. Wote wanaonekana makini.

Anaonekana mwalimu mwanamke akishirikiana na watoto watatu kwenye meza darasani. Watoto wanafurahia na wanatabasamu wakiwa wamezungukwa na vifaa vya kujifunzia. Inaonekana kama shughuli ya kikundi cha kujifunza.

Mwanaume anaonekana akiwa amekaa chini kwenye benji nje. Amevaa miwani ya jua na vesti, ameshikilia simu mahiri karibu na mdomo wake akionekana akizugumza au kurekodi sauti. Anaonekana ametulia labda akifurahia hali ya hewa ya nje katika bustani au eneo la wazi.

Mwalimu mwanamke anaonekana akimfundisha mvulana mwenye mahitaji maalum; anayekaa kwenye kiti cha magurudumu, jinsi ya kupaka rangi. Wote wawili wanaonekana kufurahia shughuli hiyo wakiwa wametabasamu. Rangi na brashi ziko mezani zikiashiria mazingira ya elimu ya maalum.

Msichana mdogo anaonekana akiwa amevaa vifaa vya sauti kubwa nyeusi. Anaonekana kuwa makini na amejikita kwenye kitu labda akisikiza musiki au akitazama video. Uso wake unaonyesha udadisi wa umakinifu.

Anaonekana mwanamke mmoja labda mtaalamu wa hotuba ,akimsaidia mtoto wa kiume. Mwanamke huyo anashika mashavu ya mtoto labda akimfundisha jinsi ya kutamka maneno. Mtoto anaonekana kujifunza na kushirikiana.

Wanafunzi wawili, mmoja wa kike na mwingine wa kiume. Mmoja akimsaidia mwenzake kusoma kitabu cha nukta nundu, wameketi kwenye dawati wakizingatia masomo yao. Hapa ni darasani.

Mwalimu mwanamke anaonekana na kuna mtoto wa kike wa kiafrika na mtoto wa kiume mzungu kwenye kiti cha magurudumu darasani. Wote wanaonekana wakishirikiana katika shuguli ya kuchora au kuandika huku mwalimu akitabasamu na wanafunzi wake.